Ndani ya sehemu ya darasa kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume, anayewaelekeza jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyo juu ya meza.

Ndani ya darasa dogo lililochakaa rangi kuna kundi la wanafunzi wakubwa kwa wadogo, wakiwa wanasubiri kupokea elimu isiyo rasmi na itakayowasaidia.

Ndani ya darasa kubwa kuna kundi la wanafunzi wa jinsia tofauti waliosimama, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao.

Katika darasa kubwa lililopakwa rangi vizuri, kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la kinamama walioketi kwenye viti kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Wakina dada watatu wameketi kwa ukimya na utulivu. Kwa bidii wanajisomea na karatasi ya rangi nyeupe na kuyaandika kwa kutumia kalamu walizoshika mikononi.

Ndani ya darasa kubwa kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kabla mwalimu hajaingia na kuendeleza kuwapa elimu ili kuongezea maarifa.

Katika sehemu ya kushonea nguo mama mmoja anawafundisha mabinti jinsi ya kupima na kukata vitambaa, kabla ya kuviweka kwenye cherehani kuvishona.

Ndani ya darasa, kuna kundi la wanafunzi wanne wakiwa wamesimama, huku mkononi wameshikilia kitabu kilichochorwa ramani ya dunia na bara la Afrika.

Katika chumba kinachotumika na wanafunzi watu wazima kujua kutumia kifaa hicho cha kisasa, mwalimu amesimama akiwa anawaelekeza.

Katika mwendelezo wa juhudi za kuelimisha watu wazima, kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kiume waliopo ndani ya darasa dogo, wakiwa wanaandaa uwasilishaji wao kupitia karatasi nyeupe.

kundi kubwa la watu wazima wameketi sehemu ya nje kwa utulivu juu ya majani wakiwa chini ya kivuli cha miti mirefu, kwa makini wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikakti yao.

Wanafunzi watatu vijana wenye rika sana wameketi katika sehemu ya uwazi nje, wakiwa wanajadiliana ili kukuza uelewa wao na kuongezeana maarifa ya masomo.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa kuna makundi mawili ya wanafunzi waliotulia, wakiwa wanaelimishana mambo mbali mbali kwa ajili ya kukuza maarifa yao ya masomo.

Ndani ya darasa kubwa kundi la vijana wa kesi kwa utulivu wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanasikiza mwalimu aliyesimama nao akifundisha kutumia sauti.

Wakina dada watatu wameketi kwa utulivu katika sehemu ya chumba, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kalamu na makaratasi, yenye rangi nyeupe yaliyopo juu ya meza.

Katika darasa lenye mwanga hafifu, linalotumika kama maabara kuna kundi kubwa la wanafunzi watu wazima vijana, wakiwa wameketi, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyoko mbele yao.

Kundi la wanafunzi wameketi katika sehemu ya wazi wakiwa wanajadiliana masomo kwa kutumia vitabu walivyovishika mkononi wakipata elimu bora.

Katika sehemu ya nje kuna kundi la watu wazima walio vaa sare za rangi iliyokoa ya bluu, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na walimu waliopo mbele yao.

Ndani ya chumba kinacho tumika kujifunzia kompyuta kuna kundi la wanafunzi ikiwemo binti mmoja, wameketi kwa utulivu na wengine wameinama wakiwa wanajifunza.

Ndani ya ukumbi unaotumika kwa ajili ya kufundishia watu wazima, kuna kundi kubwa la watu vijana na wengine watu wazima wakiwa wameketi kwa utulivu.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha kuna kundi na makundi ya watu wazima waliosimama na wengine wameketi wakiwa wanafundishana mambo mbalimbali.

Mwanafunzi mmoja mtu mzima wa jinsia ya kiume, ameketi kwa utulivu na kwa umakini mkubwa anajifundisha kuandika herufi mbalimbali kwa kutumia penseli aliyoishika mkononi.

Mwanamama mmoja mwenye umri mkubwa, akiwa anafundishwa kuandika katika ubao mweusi kwa kutumia chaki nyeupe na usumamizi wa mwalimu kijana, aliye simama pembeni yake.

Kundi la watu wazima wanaopata elimu ya ukubwani, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye madawati ya mbao, yaliyo pangwa vizuri kila mmoja akiwa anajisomea.

Katika sehemu ya wazi, kundi la watu wazima wa rika tofauti wameketi juu ya viti vya plastiki, kwa makini wanamsikiliza mwalimu anayewaelimisha aliyesimama katikati yao.

Katika ukumbi mkubwa kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa.

Vijana wa kike na watoto, wameketi ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, kwa makini wanasikiliza kile ambacho mwalimu mbele anafundisha kwa bidii.

Ndani ya darasa watu wazima wameketi kwa utulivu na kwa furaha, wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa, huku mwanamke mmoja amenyoosha mkono, kana kwamba kuna swali angependa kuuliza.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima, walioketi kiutulivu wakiwa wanasubiria mwalimu aingie, ili aendelee kuwapa mafunzo.

Ndani yadarasa lenye mwanga wakutosha kuna watu watatu, wakiwa wamekalia viti vya kisasa, kwa makini wanasikiliza kile ambacho mmoja wao anafundisha katikati yao.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la kina mama, wanafunzi watatu wakiwa wameketi kwa utulivu na mmoja wao akiwa anaelekeza jinsi ya kusoma maneno mbalimbali yaliyoandikwa ubaoni.

Wanaume wawili wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana jambo. Wanalolisoma kwenye kitabu kikubwa, kilichopo juu ya meza ya mbao, iliyopo pembeni yao.

Mdada mmoja mrefu kiasi mwenye tabasamu zuri, amesimama kati kati ya darasa akiwa ameshikilia mkononi komyuta mpakato, anayotumia kujifunzia.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi walioketi upande wa nyuma kwa umakini, watu wazima hawa wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu ambaye yupo mbele yao.

Binti mmoja mwenye tabasamu zuri, amesimama katikati ya darasa, huku ameshikilia kompyuta mpakato mkononi mwake, kwa furaha kubwa anajifunza kutumia programu.

Ndani ya darasa dogo Kuna wanafunzi wawili na mwalimu mmoja anayewaelekeza watu wazima hawa jinsi ya kutumia programu tofauti za kompyuta mpakato.

Mwalimu mmoja akiwa anaendeleza kutoa elimu ya wakubwa, akiwa amesimama huku watu wazima wameketi juu ya madawati wakielekezwa jinsi ya kusoma mitumba mbalimbali.

Katika wachumba kinachowafunza wanafunzi kutumia kompyuta, wanafunzi watatu vijana wenye rika sawa wameketi kwa utulivu wakiwa wanajifunza programu.

Watu wazima watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja akiwa jinsia ya kiume akiwa ndo mwalimu akiwa anawafundisha jinsi ya kutumia programu za Kompyuta mpakato zilizopo juu meza.

Katika sehemu ya darasa, kuna watu watatu walioketi, wakiwa wanaangalia jinsi kompyuta mpakato inavyofanya kazi ili kutatua matatizo yao.

Katika ukumbi unaotumika kwa majadiliano na kuelimishana kuna wanaume wawili wakiwa wanaandaa uwasilishaji wao kwenye karatasi nyeupe na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Katika sehemu ya ukumbi inayotumika kuwaelimisha watu mbalimbali watu wazima kwa watoto jinsi ya kutumia uzi na sindano kushona vitambaa vilivyopo juu ya meza.

Watu wameketi katika sehemu ya wazi, wakiwa wanajisomea, huku mwalimu amesimama, akiwa anawafundisha na kuwaelimisha.

Katika sehemu ya darasa dogo kuna kundi la watu walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyekaa katikati yao.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa, kuna wanafunzi walioketi na walimu mbele yao, wakiwa wanamsikiliza mwenzao aliyesimama huku akiuliza swali.

Ndani ya sehemu ya chumba cha darasa dogo kuna wanafunzi na mwalimu mmoja anayewaelekeza jinsi ya kutumia programu tofautitofauti iliyopo mezani.

Katika sehemu ya chumba kuna watu watatu walioketi, wawili wa jisia ya kike na mmoja wa kiume, anaewaelekeza wenzake jinsi ya kutumia programu mbalimbali za kwenye kompyuta.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga hafifu kuna watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu mzee wa jinsia ya kiume aliyekaa katikati yao.

Ndani ya sehemu ya darasa, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasoma na kujadiliana ili kuongeza uwezo na maarifa.

Ndani ya sehemu ya darasa kubwa, wanafunzi vijana wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao. Huku mwalimu amesimama nyuma yao akiwa anafundisha.

Mwalimu mmoja mtu mzima akiwa anaandika na kuwafundisha watu wazima, wengine waliozunguka ili waongeze maarifa na uelewa katika jambo hili.

Ndani ya darasa dogo kuna wanamama, walioketi wakimsikiliza mwenzao aliyesimama, anayewafundisha jinsi ya kusoma maneno mbalimbali yaliyopo ubaoni.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna kijana ambaye ni mwalimu amesimama, akiwasaidia wanafunzi wake walioketi kwa utulivu. Anawafundisha na kuwaongezea maarifa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi wawili kwa umakini mkubwa na bidii wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume, aliyeinama akiwafundisha mambo mbalimbali.

Vijana wawili wa jinsia ya kiume walioketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa, wanaelimishana kwa kutumia kitabu kikubwa sana kilichopo juu ya meza, komputa mpakato na kalamu aliyoishikilia.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi na walimu, wakiwa wanajadiliana na kuelimishana juu ya vitu vilivyoandikwa kwenye karatasi jeupe.

Ndani ya darasa dogo, kuna wanafunzi watu wazima kwa vijana wa jinsia ya kike na kiume ambao wanasikiliza wanachoelimishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao anayetumia ubao.

Katika sehemu ya darasa kuna kundi la watu wazima waliovaa fulana nyeupe saresare, juu ya madawati ya mbao, kwa makini wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, kwa umakini wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwafundisha na kuwapa elimu.

Kuna kundi kubwa la wanafunzi ambao ni watu wazima walioketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao, wakiwa wanasubiria mwalimu aingie kuwaelimisha juu ya mambo mbalimbali.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume anawasomea maelekezo wanafunzi wake. Watu wazima kwa watoto wa jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali za mbao.

Wanafunzi watu wazima, waliovalia fulana nyeupe, wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu.

Kundi la vijana wa rika tofauti, wameketi kwa utulivu katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, huku kwa umakini wakimsikiliza mwalimu alieketi kwa utulivu katikati yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwalimu anaendeleza na utoaji wa elimu kwa watu wazima, akiwa anawafundisha na kuwapa elimu inayowasaidia katika maisha yao.

Wanafunzi watatu wakiwa ndani ya darasa kwa pamoja wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Ndani ya darasa dogo, kuna wanafunzi watatu wa jinsia ya kiume, walioketi kwa utulivu, kwa makini wote, wakiwa wanasikilizana na kuelimishana ili kuongeza uelewa.

Katika sehemu ya darasa mwanamama mmoja aliyebebelea mtoto wake mgongoni kwa kutumia khanga, anasoma kwa kutumia karatasi nyeupe.

Ndani ya darasa kubwa kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na wengine wanaandika mambo mbalimbali kwa kutumia kalamu.

Ndani ya darasa kuna watu wazima wa jamii ya kimasai waliojifunija mashuka yao, wakiwa wanajifunza kusoma na kuandika kupitia vibao vidogo walivyovishika mkononi.

Katika sehemu ya darasa kuna wanafunzi watatu walioketi kwa utulivu (wa jinsia ya kiume), kwa umakini wanafuatilia ambacho wanafundishwa na mwalimu (wa jinsia ya kike), aliyesimama katikati yao.

Mwalimu moja wa jinsia ya kiume akiwa anawasimamia watu wazima walioketi kwa utulivu ndani ya darasa, lenye mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta zilizopo mbele yao.

Ndani ya darasa kuna mwanamama mmoja aliyeketi kwa utulivu, akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu mkononi mwake baada ya kuwekeza bidii katika masomo yake.

Mwanamama mmoja ambaye ni mwanafunzi wa masomo ya ukubwani akiwa ameketi mbele ya wenzake akijifundisha kuandika kwa kusoma kwenye kitabu na kuhamishia kwenye daftari.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi dogo la wanafunzi vijana kwa watu wazima, walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na kujielimisha ili kuongeza uwezo.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima na vijana, wameketi kwa utulivu kwa ukimya, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliesimama mbele yao.

Katika muendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anawaelekeza wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini.

Katika chumba kimoja kinachotumika kama sehemu ya kuelimishana kilichopakwa rangi ya bluu, kuna kundi la vijana na watu wazima wachache wakiwa wanajadiliana na kuelimishana juu ya mambo mbalimbali.

Katika ukumbi mkubwa kiasi, kuna vijana ambao ni wanafunzi wanaopokea elimu ya watu wazima. Wamesimama kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akifundisha.

Katika sehemu ndogo ya darasa, kuna kundi la vijana wa wakiume wanaomsikiliza mwalimu wa makamo aliyeketi katikati yao, akiwa anaelimisha na kuwapa maarifa mbalimbali.

Kikundi cha watu wa makusanyiko mchumba maalum katika meza na vyeti wako katika meza hizo kuna makaratasi na madaftari yaliyoko katika meza hiyo, mape ikionekana mtu mmoja ambaye amesimama mbele yao akiwa na maelekezo na kutoa maarifa juu ya jambo fulani.

Kundi la wanafunzi waliovalia sare wameketi katika sehemu ya nje kwa makini wanamsikiliza mwalimu anayewaelekeza akiwa amesimama na mwanafunzi mwenzao mbele.

Katika sehemu ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima na vijana walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana na mambo mbalimbali na kusoma kwa kutumia kompyuta mpakato.

Katika sehemu ndogo inayotumika na mafundi cherehani kushona nguo, fundi mmoja anawaelekeza kundi la wanafunzi wake jinsi ya kukata vitambaa.

Katika ukumbi wenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi vijana waliosimama kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza kwa umakini mwalimu wao aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya njano, kundi la vijana na watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundusha mwalimu aliye mbele yao.

Kundi la wanawake watatu, wakiwa ndani ya darasa, kwa pamoja na kwa furaha, wakifanya bidii ya kujifunza kusoma na kuandika kwa kutumia penseli na makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Kundi kubwa la watu wameketi katika sehemu ya nje, wakiwa wanasikiliza kwa makini anachofundisha mwalimu aliyesimama katikati yao, wapo chini ya kivuli.

Ndani ya darasa kubwa kiasi kuna makundi mbalimbali ya watu wazima, wakiwa wanafanya kazi zao na kuandaa makaratasi meupe yaliyoandikwa kwa kalamu za wino za rangi ya bluu.

Ndani ya sehemu ya darasa. Kuna watu wazima walioketi na wengine wamesimama wa rika tofauti, wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali ya kielimu.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi vijana wameketi kwa utulivu Wakiwa wanamsikiliza mwalimu, aliyesimama nyuma yao anayewafundisha kwa kutumia asapti.

Katika ukumbi mkubwa wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la vijana waliosimama wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyopo mbele yao.

Ndani ya darasa dogo kuna wadada watatu ambao wamevua barakoa zao wakiwa wanapokea elimu na maarifa kutoka kwa mtu aliyepo mbele yao.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kike ameketi Kwa utulivu akiwa anajisomea na kuandika kwa penseli yale ambayo angependa kuyakumbuka baadae.

Ndani ya darasa kuna wakina mama walioketi kwenye viti vya plastiki mbele ya ubao mweusi ulioandikwa vizuri kwa kutumia chaki za rangi nyeupe.

Ndani ya darasa, kuna kundi la akina mama waliovalia mavazi ya kitenge, watatu wakiwa wameketi na mmoja akiwa mbele kwenye ubao mweusi, akiwa anawaelekeza jinsi ya kusoma maneno mbalimbali.

Mwanamama mmoja wa jamii ya Kimasai amesimama mbele ya darasa, akiwa anawaelekeza wenzake jinsi ya kusoma maneno yaliyoandikwa katika ubao mweusi.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wamesikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu aliyoko mbele yao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi watu wazima, wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali wanayoyasoma.

Ndani ya darasa kubwa kuna kundi la wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi watu wazima, wengine wakiwa wamesimama na wengine wameketi, wakiwa wanaangalia na kufundishwa jinsi ya kutumia kompyuta.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama sehemu ya mikutano na kujadiliana kuna kundi la watu wazima waliovalia fulana nyekundu, wakiwa wanaelimishwa na mtu aliyesimama mbele yao.

Wanawake watatu wameketi kwa furaha kubwa, wakiwa wanajisomea, vitu mbalimbali kutoka kwenye kitabu kilichokuwa juu ya meza. Kila mmoja wao akiwa ameshikilia, ameshikilia penseli mkononi.

Ndani ya ukumbi wenye rangi ya bluu na kijani, kuna kundi la wanafunzi waliopanga mstari huku mikononi mwao wameshika vyeti vya karatasi kwa ajili ya kuhitimu masomo.

Wakina mama watatu wameketi kwa utulivu katika sehemu ya darasa wakiwa wanajisome kwakupitia makaratasi yaliyopo mbele yao na kalamu walizozishika mkononi.

Ndani ya darasa lenye kuta zilizo chakaa. Kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu. Huku mwalimu aliyevalia kitambulisho yuko tayari kuanza kuwafundisha wanafunzi hao.

Katika sehemu ya chumba cha kisasa kuna watu watatu wa jinsia ya kiume, walioketi wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ili kukuza uelewa wao.

Ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, kinachotumika kama maabara kuna kundi la wanafunzi vijana walioketi waliovalia nguo za kijani wakimsikiliza mwalimu aliesimama mbele.

Ndani ya ukumbi mkubwa unaotumika kama darasa, kuna kundi kubwa la watu wazima waliovalia viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe. Wakiwa wanajisomea na wengine wanasikiliza kinachofundishwa.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha, kuna mabinti wanafunzi wa rika sawa, wameketi kwa utulivu wakiwa wanafanya mitihani yao ili kupima uelewa wa masomo.

Ndani ya darasa lenye Kuta zilizochakaa, Kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu. Wakiwa wanasikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo kuna wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa wanasoma kitabu kikubwa kilichopo juu ya meza kwa kutumia msaada wa kompyuta na kalamu.

Kundi la watu wazima wenye umri tofauti wameketi wakiwa wanajifundisha kusoma na kwausaidizi mkubwa wa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa dogo, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, kwa umakini, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao anayewafundisha na kuwapa elimu.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la watu wazima wameketi kwa utulivu huku wengine wamevalia kofia wakiwa wanamsubiri mwalimu aingie kuanza kuwapa elimu.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa kuna wanafunzi watu wazima na vijana wengi wakiwa wanajisomea na wengine wakiwa wanajadiliana kama kundi.

Binti mmoja aliyevalia nguo nyeusi amesimama katikati ya maktaba, akiwa anajichagulia kitabu cha kusoma kutoka kwenye rafu zilizopangwa vizuri vitabu hivi.

Wanafunzi watatu watu wazima wameketi kwa utulivu katika sehemu ya chumba, mmoja wao akiwa anawafundisha jinsi kifaa kidogo alichokishikilia mkononi kinavyofanya kazi.

Kundi la vijana wanafunzi wa meketi katika sehemu ya nje wakiwa wanaelimishana ili kuongezeana uwezo na maarifa katika masomo yao.

Wanafunzi wa rika sawa wa jinsia ya kike na kiume wameketi ndani ya darasa wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama nyuma yao, akiwaelimisha kuhusu mambo mbalimbali.

Katika chumba kidogo kuna kundi la kina mama na wadada, wakiwa wanaelekezana jinsi ya kushona na kukata vitambaa kwa kutumia mashine za kushonea za kisasa zijulikanazo kama cherehani.

Kundi la wanafunzi wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha; wakielimishwa juu ya mambo mbalimbali.

Wanafunzi wameketi katika sehemu ya nje, ni vijana wa rika sawa na jinsia tofauti wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kukuza uelewa wao.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume akiwa nawaelekeza wanafunzi wake wakubwa kwa watoto, jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali kwa kutumia mbao.

Ndani ya sehemu ya darasa kuna kundi dogo la wanafunzi vijana walioketi kwa utulivu, wakiwa wanaelimishwa na mtu ili kuongezea maarifa.

Wanaume wawili wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanasoma kwa kurudia yale waliyofundishwa na mwalimu wao ili kuongeza uwezo.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya njano kuna makundi ya wanafunzi wakubwa kwa watoto wakiwa wameketi vizuri wakisikiliza wanachofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, lililopambwa kwa maputo, kuna wanafunzi watu wazima walioketi wakielimishwa na mtu mmoja aliyesimama mbele yao kwa kutumia vitu vya kisasa.

Ndani ya darasa zuri lililopambwa kwa rangi tofauti za bluu na nyeupe, wanafunzi watatu wameketi kwa utulivu wakiwa wanatumia kompyuta zilizoko mbele kujifunzia.

Wanafunzi watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume, wakiwa wanaelekezana jinsi ya kutumia programu mbalimbali kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Katika sehemu ya darasa lenye mwanga wa kutosha kundi la watu wazima wanafunzi na mwalimu mmoja anayewafundisha kwa kuandika kwa kutumia karamu ya wino kwenye karatasi jeupe.

Katika sehemu yenye uwazi mkubwa, kuna miti mirefu yenye kivuli, kundi kubwa la watu wameketi kutulivu na kwa pamoja wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao.

Ndani ya darasa mwanamke mmoja mtu mzima sana akiwa anasimamiwa na mwalimu wake. Kufundishwa jinsi ya kuandika maneno mbalimbali kwa kutumia ubao mweusi uliopo mbele yake.

Kundi la wanafunzi watu wazima, waliovalia fulana zenye rangi nyeupe za sare. Wameketi kwa utulivu ndani ya darasa hili, wakiwa wanafundishwa na mwalimu.

Ndani ya ukumbi mkubwa sana kuna watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu aliyepo mbele yao.

Kundi la watu wazima na vijana wameketi juu ya mkeka katika sehemu ya nje kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsi ya kike aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa lenye mwanga kutosha. Kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakitumia kompyuta.

Mwanafunzi mmoja mtu mzima wa jinsia ya kiume, ameketi kwa utulivu juu ya dawati. Akiwa anajifunza kuandika kwa kutumia penseli aliyoishikilia kweny mkono wa kulia.

Katika sehemu ya chumba kuna kundi dogo la wanafunzi na mwalimu, wakiwa wameketi kwa mduara wakiwepo watawa wawili, wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali

Binti mmoja akiwa ndani ya maktaba iliyo pangwa vitabu vya rangi tofauti vizuri kwenye rafu, akiwa anajichagulia vitabu kwa ajili ya kujisomea, ili kuongeza uwezo wake.

Ndani ya darasa dogo kuna watu watano walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsubilia mwalimu aingie ili aendelee kuwapa elimu.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu kuna wanafunzi watatu wameketi kwa utulivu, huku mwalimu ameinama na kuelekeza jinsi ya kusoma maneno magumu yanayopatikana kwenye kitabu.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi kubwa la wanafunzi watu wazima kwa vijana walioketi kwa utulivu, wakiwa wanafanya kazi zao kwa kutumia karatasi na kalamu.

Ndani ya darasa kubwa sana lenye mwanga wa kutosha au ukumbi, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, kwa makini, na pamoja wakimsikiliza mwalimu aliyepo mbele yao.

Ndani ya darasa kubwa, kuna makundi mbalimbali ya watu wazima na vijana wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanaandaa kazi zao kupitia karatasi nyeupe.

Katika sehemu ya chumba kuna wanafunzi watatu, huku mmoja wao wa jinsia ya kike akiwa anaelekeza jinsi ya kutumia kifaa cha rangi tofauti alichokishika.

Ndani ya ukumbi uliopambwa kwa rangi ya bluu na kijani, kuna kundi la watu wazima waliopanga mstari huku mkononi wameshikilia vyeti vya kuhitimu masomo yao waliowekeza bidii.

Watu wazima wawili wa jinsia ya kiume wamesimama katikati ya eneo lililo wazi lenyenyasi fupi, huku mmoja wao ameshika kitabu akisoma kwa nguvu.

Ndani ya chumba cha darasa, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama akiwa anawafundisha wanafunzi watoto kwa watu wazima walioketi kwa utulivu darasani humo.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi vijana kwa watu wazima wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea ili kuongeza uwezo wao wa kuelewa.

Ndani ya darasa lilio pambwa kwa rangi ya bluu na kijani, kuna wanafunzi watu wazima wamesimama kwa mstari kila mmoja ameshikilia karatasi ambacho ni cheti cha kuhitimu.

Ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha. Kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume, wameketi wakiwa wanajadiliana mambo kadha wa kadha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwalimu, baada ya kuwekeza juhudi zake; kusoma kwa bidii na kuhitimu masomo yake.

Katika sehemu ya shamba wanafunzi ambao wangependelea kuwa wakulima wanamsikiliza mwalimu mkulima, akiwa anafundisha jinsi kilimo kinavofanya kazi.

Muendelezo wa kutoa hudumq ya elimu kwa watu wazima ukiwa unaendelea ndani ya darasa ambapo mwalimu akikagua kazi za wanafunzi wake wakioketi juu ya madawati ya mbao.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, kuna kundi dogo la wanafunzi, vijana kwa watu wazima walioketi kwa utulivu na kila mmoja akichora mambo mbali mbali kwenye makaratasi.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama katika ukuta wa rangi ya njano.

Ndani ya darasa likiwa nawanafunzi watatu tu wajinsia ya wakike na kiume wenye rika sawa walio keti huku mwalimu wao akiwa amesimama nakuwapa elimu ili kukuza maarifa.

Kijana wa kiume mwenyenyenyesha tabasamu akiwa anakabidhiwa na kupokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wanafunzi wengi.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, ndani ya darasa kuna watu wazima na vijana walioketi kwa utulivu huku mwalimu akipita kufuatilia kazi zao.

Wanafunzi ambao ni vijana wa rika sawa wa jinsia ya kike na kiume wamesimama ili kupata picha ya pamoja baada ya kuhitimu masomo yao, wamevalia majoho yenye rangi nyeusi na kofia.

Wakinamama waliobebelea watoto wao wameketi kwa utulivu ndani ya hema, wote kwa pamoja wakiwa wanamsikiliza mtaalamu wa afya aliyesimama mbele yao akiwa anatoa elimu.

Kijana mmoja akiwa anapokea cheti cha kuhitimu masomo yake, kutoka kwa Mwalimu aliyesimama pembezoni yake, ambapo aliwekeza bidii na kujifunza.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa kuna kundi la wanafunzi la watu wazima wakiwa wameketi wanajadiliana kwa furaha, huku wachache wakiwa wamesimama.

Ndani ya darasa dogo, kuna kundi la wanafunzi watu wazima, walioketi kwa utulivu, wakiwa wanaelimishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao.

Katika sehemu ya chumba, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu, huku wakike akiwa anawaelekeza jinsi kifaa kidogo alichokishikilia mkononi kinavyofanya kazi.

Ndani ya chumba kinachotumika kujadiliana na kuelemishana, kundi la watu wazima, wengine wameketi na wengine wamesimama, wakiwa wanajisomea na wengine wanaelekezana mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya njano, kuna kundi la wanafunzi vijana wa rika sawa na jinsi tofauti wakiwa wanamsikiliza mwalimu.

Ndani ya darasa ambalo lipo nje lilioezekwa vizuri kwa bati , kuna kundi kubwa la wanafunzi walioketi vijana wakiwa wanajisomea na wengine wanaandika.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu juu ya madawati, wote kwa pamoja wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu mbele yao, anafundisha vizuri.

Katika sehemu ya chumba, kuna watu wazima wawili wa jinsia ya kike, walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea vitabu vilivyopo juu ya meza zao.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu kuna kundi la vijana na wazee wanaofundishwa kusoma na kuandika kupitia karatasi kubwa yenye rangi nyeupe juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna vijana na watu wazima kiasi wakiwa wameketi kwa utulivu na ukimya wakijisomea mambo mbalimbali ili kukuza uelewa wao.

Ndani ya chumba kidogo cha kujifunzia kuna wanafunzi watatu, ikiwemo mwanadada mmoja, kwa tabasamu kubwa wanajifunza vitu mbalimbali vilivotoka kwenye kitabu.

Wanaume wawili watu wazima, wamesimama katika sehemu ya wazi yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, na huku mmoja wao akiwa ameshika kitabu akimuelekeza mwenzake.

Ndani ya darasa dogo lenye vitabu vya kutosha, kuna kundi kubwa la wanafunzi walioketi kwa utulivu watu wazima kwa watoto na vijana wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa au ukumbi unaotumika na wanafunzi kujisomea wenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa umakini wakiwa wanajifunza somo.

Ndani ya darasa kukiwa na wanafunzi wawili na mwalimu wa kiume mmoja, anayewafundisha kwa kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza.

Mwalimu mmoja akiwa anawasomea maelekezo wanafunzi watu wazima kwa watoto jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali za mbao, zilizopo mbele yao.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi na kupendeza kuna watu watatu wameketi kwa utulivu, wakiwa wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta iliyopo mbele yao.

Kundi la watu wazima wakiwa ndani ya darasa lililopakwa rangi ya bluu, wakiwa wanapeana maarifa juu ya mambo mbalimbali, ili kukuza uwezo wao wa uelewa kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali.

Kundi kubwa la watu wameketi katika sehemu ya wazi yenye vivuli vya miti mirefu, wakiwa wanasikiliza wanachoelimishwa na mtu aliyesimama katikati yao.

Katika chumba chenye mwanga hafifu kuna kundi la wanafunzi walioketi chumba hiki kinatumika kama mahabara na watu wazima hawa wanaelekezwa jinsi ya kutumia vifaa vilivyopo mbele yao.

Katika sehemu inayotumika kama darasa la kujifunzia kutumia kompyuta, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanaelekezwa na mwalimu aliyesimama.

Ndani ya darasa dogo, Kuna wanafunzi vijana kwa watu wazima, walioketi kwa utulivu wakiwa wanaangalia mbele ambapo mwalimu akisimama akiwafundisha.

Katika chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi waliyoketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike katikati yao.

Katika sehemu ya chumba chenye mwanga wa kutosha, kuna walimu na wanafunzi waliyoketi kwa utulivu wakiwa wamejisitiri, wakiwa wanafundishwa na kuelimishwa ili kuongeza uwezo wao.

Ndani ya hema kuna wasinamama waliobebelea watoto wameketi kwa utulivu mkubwa sana, wakiwa wanamsikiliza mtaalam wa afya, aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa chakavu kubwa kiasi, kundi la wanafunzi wa rika tofauti na watu wazima wakiwa wanaskiliza kwa makini wanachofundishwa.

Ndani ya darasa kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yao wanapata elimu hii sio rasmi kwa ajili ya kukuza uwezo wao.

Kundi la watu wameketi katika mkeka karibia na makazi ya watu, wakiwa wanafundishwa na mwalimu wa jinsia ya kike, aliyesimama kwa utulivu mbele yao.

Watu wazima wawili mmoja kijana wa kiume na mwingine mwanamke mmama kidogo wakiwa wameketi ndani ya darasa wakijadiliana mambo mbalimbali na wenzao ili kukuza uelewa wao.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kike akiwa ameketi kwenye dawati mbele ya wenzake kwa umakini na bidii anaandika yale anayoya yasoma kwenye kitabu na kuyaamishia kwenye daftari kwa kutumia penseli

Ndani ya darasa kuna wanafunzi wawili vijana wakiwa wanasoma kitabu kikubwa kilichopo juu ya meza. Sambamba na kompyuta mpakato.

Katika sehemu ya nje iliyopangwa vizuri, kama vile ni sehemu ya soko, kuna mafundi cherehani wawili walioketi wanaendelea na kazi zao, wakimwelekeza mwenzao jinsi ya kushona.

Binti mmoja amebeba mtoto kwa kutumia kanga akiwa mbele ya darasa, anasoma maneno mbalimbali yaliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe na kubandikwa kwenye ubao mweusi.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la vijana kwa watu wazima wakiwa wanajifunza kuandika vitu mbalimbali juu ya karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Mwanafunzi mmoja binti akiwa ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu vizuri kwenye rafu zake za mbao, anajichagulia kitabu ili aendeleze kusoma.

Watoto kwa vijana wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, huku mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama na kuendelea kuwaelimisha juu ya masomo yao.

Kundi la wanafunzi waliohitimu masomo yao; watu wazima kwa vijana, wamesimama kwa mstari wakiwa wamevalia majoho meusi na kofia zake, ili kuonyesha kwamba wamehitimu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi vijana wa rika sawa, wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu wao wa jinsia ya kike.

Mwanamke au binti mmoja amesimama katikati ya darasa kwa tabasamu kubwa, huku mkononi mwake nashikilia kompyuta mpakato inayomsaidia katika masomo.

Kundi la wanafunzi vijana wakiwa wamesimama katika sehemu ya maabara ya mashine mbalimbali. Wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kutengeneza mashine hizi za kisasa.

Katika sehemu ya chumba kuna kundi la watu wazima na vijana waliokalia viti vya plastiki vya rangi ya bluu, wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali.

Kundi la watu wameketi katika sehemu ya nje ya wazi, watu hawa ni vijana wanajadiliana na kuelimishana juu ya mambo mbali mbali yatakayowasaidia kwenye jamii.

Kundi kubwa la watu wazima limekaa katika sehemu ya nje, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi aliyesimama katikati yao, sehemu hii ina kivuli kinachotokana na miti.

Kundi la wanafunzi vijana watu wazima kidogo wakiwa wameketi ndani ya chumba kimoja kinacho tumika kama darasa nakujisomea na kusaidiwa na mwalimu aliyesimama.

Pembezoni mwa shamba lililosheheni mimea ya mahindi, kuna kundi dogo la wanafunzi watu wazima kwa vijana, wakiwa wanamskiliza mwalimu akiwafundisha jinsi Kilimo kinavyofanya kazi.

Mmama mmoja akiwa na wenzake ameketi katika sehemu ya chumba akiwa anajisomea na kuandika vitu ambavyo angependa kuvikumbuka.

Ndani ya darasa dogo iliyopakwa rangi ya kijani mwalimu aliyevalia fulana nyeupe anawafundisha watu wazima wa rika tofauti waliyoketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki.

Ndani ya darasa dogo kuna wanafunzi watu wazima watano walio keti juu ya viti vyao wakiwa wana msubiri mwalimu aingie na kuwafundisha kwa kutumia ubao wenye rangi nyeupe.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya mafunzo ya vitendo kuna kundi ndogo la vijana waliosimama wakiwa wanajifunza kwa kutumia vifaa hivyo vya kisasa.

Ndani ya darasa lenye mwanga, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike waliyoketi kwa utulivu wakiendelea na zoezi la kufanya mitihani iliyochapishwa kwenye karatasi.

Katika ukumbi Kuna wanafunzi wengine wameketi na wawili wamechuchumaa, wakiwa wanaandaa uwasilishaji wa kazi yao, waliyoiandaa juu ya karatasi yenye rangi nyeupe.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwa furaha, huku mmoja wao akishikilia kitabu, na mwingine anamuelekeza jinsi ya kusoma maneno magumumagumu yanayopatikana.

Ndani ya darasa kuna vijana wawili wa jinsia ya kiume wanaoandika vitu mbalimbali juu ya makaratasi na juu ya ubao mweupe uliobandikwa karatasi kubwa.

Katika sehemu ya chumba, kuna wanafunzi, walioketi kwa utulivu, watajifunza kushona kwa kutumia sendano ya uzi na vitambaa walivyovishikilia mkononi.

Ndani ya ukumbi unao tumika kama darasa kuna kundi la wanafunzi walio simama wakiwa wanatengeneza mashine mbalimbali kwakutumia vifaa vya kisasa.

Kundi la watu wazima waliovalia sare wakiwa wameketi katika sehemu ya nje juu ya viti vya plastiki kwa pamoja wakiskiliza kile ambacho wanafundishwa na walimu mbele yao.

Mwalimu wa makamo wa jinsia ya kiume ameinama na kuwaelekeza wanafunzi watu wazima walioketi kwa mpangilio mzuri pembezoni mwa meza ya mbao.

Katika darasa dogo linalotumika kwa ajili ya kuelimishia vijana na watu wazima kwa kutumia elimu isiyo rasmi ila inawasaidia kuongeza maarifa ya kujua kusoma na kuandika.

Katika sehemu ya kujisomea kuna vijana wawili wa jinsia ya kike watanashati wakiwa wameketi wanajisomea kutumia kompyuta mpakato na vitabu vilivyopo juu ya meza.

Katika ukumbi unaotumika kuelimisha, kuna wanamama waliobeba watoto zao wakiwa wanamsikiliza kwa makini mtaalamu wa afya anayewafundisha jinsi ya kulinda afya ya watoto.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu kuna wanafunzi watatu vijana wadogo wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyeinama akiwaelekeza jambo, huu ni msaada kwa wanafunzi hao katika kuelewa zaidi.

Wanafunzi wawili watu wazima wakiwa wanajadiliana kile ambacho ametoka kufundishwa na mwalimu kwa kutumia kitabu kikubwa sana kilichopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kiume amesimama akiandaa vitu vyake tayari kwa kuwafundisha watu wazima hao walioketi kwa utulivu.

Wahitimu wa elimu na watu wazima wamepanga shuleni ili kupokea vyeti vyao vya kitimu kutoka kwa mwalimu aliopo pembeni wote wakiwa wamevalia majoho ya kupendeza.

Mhitimu Kijana mmoja akiwa anapokea cheti cha kuhitimu cha karatasi kutoka kwa mwalimu wake aliyevalia vazi la suti baada ya kuwekeza bidii.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika sehemu ya chumba; mmoja wao ni mwalimu na mwingine ni mwanafunzi akiwa anamwelekeza mwenzake juu ya kusoma vitabu vilivyopo juu ya meza.

Watu wazima wameketi ndani ya darasa kwa umakini mkubwa, wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu anawafundisha ili kiweze kuwafaa na kuwaongezea maarifa.

Katika jengo lenye sehemu kubwa na dirisha, kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi watu wazima, walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea kutumia kompyuta.

Ndani ya darasa kuna watu wazima walioketi Kwa utulivu wakiwa wanamtazama mwalimu, huku mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono wa kushoto akitaka kuuliza swali.

Kundi la watu wazima ambao ni wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa, huku wengine wakiwa wamevalia kofia pana wanasubiri mwalimu aingie ili aje kuwafundisha.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wakutosha kuna mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa anaelekeza wanafunzi wawili walio valia barakoa, watu wazima mmoja akiwa amesimama na mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti.

Katika sehemu ya chumba, kuna kundi la vijana wanafunzi walioketi wakiwa wanamsikiliza mwalimu mwanamume aliyekaa katikati yao akiwa anawaelekeza jambo fulani.

Ndani ya darasa kubwa sana, kuna kundi la wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, vijana kwa watu wazima wakiwa wanajisomea na wengine wanaandika vitu mbalimbali.

Katika sehemu ya chumba kuna vijana wanne ya jinsia ya kiume wakiwa wamesimama na wakijadiliana mambo mbalimbali yaliyoandikwa kwenye karatasi nyeupe yaliyobandikwa juu ya ukuta.

Ndani ya sehemu ya chumba cha darasa, kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume. Wakiwa wanafundishana jinsi ya kutumia programu za kwenye kompyuta mpakato.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa, kuna binti mmoja mdogo kwa furaha kubwa, ameketi akiwa anajisomea vitabu vilivyopo juu ya dawati lake la mbao.

Ndani ya darasa dogo kuna wanamama wawili mmoja mwenye umri mkubwa zaidi na darasa hili limetundikwa ramani ya dunia wakiwa wameketi na kufundishana vilivyoandikwa kwenye kitabu.

Katika darasa lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi, vijana kwa watu wazima, wakiwa wanasikiliza kwa furaha anachofundisha mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi kubwa la watu wazima wa rika tofauti na jinsi ya kike na kiume, wakiwa wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, lina mwanga hafifu wakifundishwa jinsi ya kutumia kompyuta.

Katika sehemu ya darasa kuna watu wazima waarika tofauti na jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu wakiwa wanapiga makofi.

Ndani ya ukumbi mdogo kuna wakina mama wameketi kwa utulivu wakiwa wamebeba watoto wao wakimsikiliza mtaalamu wa afya anae waelimisha juu ya umuhimu wa kuzingatia afya kwa na watoto.

Kundi la watu waliovalia barakoa watu wazima kwa vijana wameketi katika sehemu ya nje kwa makini wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa anawafundisha.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama sehemu ya kuelimishana hasa kwa watu wazima kuna kundi la watu wameketi kwa utulivu wakiwa wamevalia fulana nyekundu wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanafunzi watu wazima wakiwa ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wakijadiliana mambo mbalimbali ya elimu ili kujiongezea maarifa na uwezo.

Ndani ya darasa kubwa. Kuna kundi la watu wazima na vijana walioketi juu ya madawati yao, kila mmoja akiwa anafanya mtihani uliopo mbele yake.

Watu wazima ambao ni wanafunzi wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, kwa furaha wakiwa wanapiga makofi na kufurahia yale ambayo wamefundishwa na mwalimu aliyopo mbele yao.

Ndani ya chumba cha darasa kuna watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikilza yale ambayo wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Kundi la wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanachora juu ya makaratasi meupe yaliyopo mezani, wanajifunza ili kuongeza uwezo wao binafsi.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa, kuna makundi tofauti tofauti ya wanafunzi walioketi wakiwa wanajadili masomo yao kwa kutumia karatasi zilizoandikwa vizuri.

Ndani ya darasa kubwa kiasi kuna kundi kubwa na wanafunzi walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na wengine wakiandika mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha kuna vijana wanne waliosimama wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yaliyoandikwa juu ya karatasi nyeupe na kubandikwa ukuta.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa, kuna kundi la akina mama waliobeba watoto wao, wakiwa wanamskiliza kwa makini mtaalamu wa afya aliyesimama mbele yao.

Ndani ya darasa kuna watu watatu (mwanafunzi na walimu) wanaomsimamia jinsi ya kuandika kwa kutumia kalamu yenye wino juu ya karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Mwanamke mtu mzima yupo ndani ya darasa. Huku kwa furaha mkononi mwake, ameshikilia cheti cha kuhitimu masomo akionesha.

Katika sehemu ya ukumbi uliopambwa vizuri kwa maputo, kuna watu wazima wakiovalia fulana za sare, wakiwa wanaelilishwa na mtu aliyesimama mbele yao kwa akutumia vifaa vya kisasa.

Mwanamke mmoja wa umri mkubwa kidogo, akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu mkononi mwake, kilicho andikwa kwenye karatasi kwa furaha baada ya kuwekeza bidii ili apate kuelewa.

Mafundi cherehani walioketi kwa utulivu, wa jinsia ya kike, wakiwa wanamuelekeza na kumpa elimu mwenzao, jinsi ya kutumia mashine hizi za kisasa za cherehani.

Katika mwendelezo wa utoaji elimu kwa watu wazima, kundi kubwa la watu wazima wameketi ndani ya darasa wakiwa wanafundishwa huku mmoja wao amenyoosha mkono ili kujibu maswali.

Ndani ya darasa dogo Kuna wanafunzi wachache wa rika sawa na jinsia ya kike na kiume, wamekaa kwa utulivu wakiwa wanasikiliza yale ambayo yanayofundishwa na mwalimu aliyesimama mbele.

Ndani ya darasa dogo kuna watu wazima wa rika tofauti wakiwa wameketi, na mwalimu anaandaa vitu vyake kwa ajili ya kuanza kuwafundisha na kuwapa elimu watu wazima hawa.

Katika sehemu ya chumba kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kike na mmoja wa kiume wa rika tofauti, wa kiume akiwa anaelekeza wenzake jinsi ya kutumia programu zinazopatikana kwenye kompyuta.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike watu wazima kidogo, wakiwa wanajisomea kupitia makaratasi na kalamu zilizopo juu ya meza; wakiwa wanawekeza bidii zao.

Ndani ya darasa dogo kuna mwalimu mtu mzima sana aliyeinama akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi kwa utulivu pembezoni mwa meza.

Kundi la wanafunzi wazima wa jinsia ya kike na kiume, na wa rika tofauti, wakiwa wanapiga makofi, ndani ya darasa, baada ya kufundishwa vyema.

Ndani ya darasa kubwa sana kuna kundi kubwa la wanafunzi, vijana kwa watu wazima, wakiwa wameketi kwa mpangilio mzuri kila mmoja akijisomea na kufanya kazi yake kupitia makaratasi yaliyoko juu ya meza.

Wanafunzi watatu vijana, wakiwa wameketi katika sehemu ya nje iliyotulia na yenye upepo, wakiwa wanajisomea kutumia makaratasi na vitabu vilivyopo juu ya meza.

Ndani ya darasa dogo kuna makundi ya wanafunzi watu wazima kwa vijana walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na kujadiliana ili kuongeza uwezo.

Ndani ya chumba kuna kundi dogo la watu wazima kwa watoto walioketi kwa mzunguko juu ya viti vya plastiki vyenye rangi ya bluu, wakielimishana mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna wanafunzi watu wazima, walioketi kwa kutulia wakiwa wanatumia vifaa vya kisasa kujisomea.

Katika ukumbi unaotumika kama darasa; kuna watoto na watu wazima walioketikwa mpangilio mzuri, huku mwalimu akiwa anapita katikati yao akiendelea kuwafundisha mambo mbalimbali.

Ndani ya ukumbi wa darasa, kuna makundi mawili ya wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajadiliana na kuelimishwa na mwalimu aliyekaa.

Ndani ya sehemu ya darasa kuna mabinti wanne waliosimama kwa mstari kila mmoja akiwa ameshika kitabu cha kujisomea chenye ramani ya bara la Afrika.

Kundi la watu wazima wameketi ndani ya darasa dogo wenye umri tofauti wanawake kwa wanaume wakiwa wamemsubiria mwalimu aingie ili kuanza kuwaelimisha juu ya mambo mbalimbali.

Mwalimu mmoja selemara amesimama huku mbele yake kukiwa na wanafunzi wakubwa kwa watoto anaowafundisha kwa vitendo jinsi ya kutengeneza samani za mbao.

Vijana watatu wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo, wakiwa wanajisomea mambo mbalimbali, ambayo yametoka kufundishwa kwa ajili ya kukuza maarifa na uwezo wao binafsi.

Wanaume wawili watu wazima wamesimama katika sehemu ya wazi ya nyasi fupi na miti mrefu. Mmoja wao aliyeshika kitabu akiwa anamwelekeza mwenzake jinsi ya kusoma.

Mwalimu akiwa amesimama na kuwafundisha watu wazima walioketi kwa utulivu ndani ya darasa, lililojengewa kwa tofari za kuchomwa na mabati yaliyoezekwa vizuri juu.

Watu wazima walioketi ndani ya darasa lenye mwamba wa kutosha, wakipewa elimu isiyo rasmi ili kukuza maarifa na ujuzi wao, ili waweze kutatua matatizo mbalimbali.

Wanafunzi watu wazima wakiwa ndani na darasa la kisasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali waliyofundishwa ili kukuza uwezo wao wa kuelewa.

Wanafunzi watu wazima watano wameketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha dogo, wakiwa wanasubiria mwalimu aingie na kuanza kuwafundisha.

Kundi la wanafunzi watu wazima vijana wameketi kwa utulivu katika sehemu ya nje wakiwa wanaelimishana juu ya mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba kidogo kinachotumika kama darasa chenye rangi ya bluu, kuna kundi dogo la wanafunzi vijana kwa watu wazima walioketi wakiwa wanajadiliana.

Ndani ya darasa kubwa kiasi lenye mwanga wa kutosha, kuna wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na wengine wakitumia kalamu kuandika mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa kubwa kiasi, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa mstari na mpangilio mzuri, kila mmoja akiwa anafanya mtihani ili kupima uwezo wake wa kuelewa.

Mwanamke mmoja wa umri wa makamo, kwa furaha kubwa na majivuno yuko darasani huku mkononi mwake ameshikilia karatasi ambayo ni cheti cha kuhitimu masomo yake.

Katika sehemu ya darasa au kumbi, kuna kundi la watoto, vijana na watu wazima walioketi kwa utulivu, wakipokea mafundisho kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele yao.

Mwanafunzi mmoja kijana wa jinsia ya kiume, akiwa anapokea cheti cha kuhitimu kutoka kwa walimu wake, baada ya kuwekeza bidii ya kujisomea na kupata maarifa ili kuelimika.

Ndani ya darasa mwanamama mmoja aliyebeba mtoto wake mgongoni, anajifunza kusoma maneno mbalimbali yaliyoandikwa juu ya makaratasi na kubandikwa ubaoni.

Watu wazima jamii ya masai wameketi kwa utulivu ndani ya darasa dogo juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanajifunza kusoma maneno yaliyo andikwa kwenye ubao mdogo walioshikilia mkononi.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi vijana, wa rika sawa na jinsia tofauti wameketi kwa utulivu wakiwa wanachora vitu mbalimbali juu ya makaratasi.

Ndani ya darasa kubwa yenye mwanga hasifu, kuna kundi kubwa la wanafunzi watu wazima, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono kana kwamba kuna swali angependa kuliuliza.

Katika sehemu ya wazi, kuna mabinti watatu wameketi wakiwa wanaelekezana jinsi ya kutumia mashine ya kisasa ya kushonea ijulikanayo kama cherehani.

Ndani ya sehemu ya darasa. Kuna kundi la wanafunzi wawili wakiwa wanafundishwa na mzee mmoja, jinsi ya kuandika vitu mbalimbali juu ya karatasi nyeupe.

Katika sehemu ya mwisho ya darasa, kuna kundi la watu wazima waliokaa kwa utulivu mkubwa sana, wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu wa watu wazima anachofundisha ubaoni.

Ndani ya darasa la kutoa elimu kwa watu wazima, limejengewa vizuri kwa matofali ya kuchoma, huku wanafunzi wa rika tofauti wakiwa wameketi na kusikiliza kwa makini.

Kundi dogo la wanafunzi wameketi katika sehemu ya nje, wakiwa wanajisomea na kujadiliana mambo mbalimbali ya masomo ili kukuza maarifa.

Katika sehemu ya wazi, kuna mkulima mwanadada mmoja aliyesimama akiwa anawafundisha wanafunzi watu wazima, jinsi ya kuongeza uzalishaji wa mazao.

Katika sehemu ya darasa kuna watu wazima watatu wa jinsia ya kiume, vijana wakiwa wameketi kwa utulivu wakifuatilia kile ambacho mwalimu wao wa jinsia ya kike anachofundisha.

Katika chumba kidogo cha darasa kuna wanafunzi watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliesimama mbele yao.

Mwalimu mmoja wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi jinsi ya kufuma mpira wa mifuko na kamba alizozishika mkononi.

Kundi la wanafunzi vijana watu wazima kidogo wameketi kwa mpangilio sehemu ya nje, wakiwa wanajadiliana masomo yao ili kukuza uelewa na kuongezeana maarifa.

Makundi ya wanafunzi wameketi katika jumba lenye madirisha makubwa, wakiendelea na zoezi la kujisomea na kujadiliana ili kuongeza uelewa wa masomo.

Ndani ya darasa kuna kundi kubwa la watu wazima wa jinsia ya kike na yakiume, wameketi kwa utulivu juu ya madawati ya mbao, wakisubiri mwalimu apate kuingia ili awaelimishe.

Ndani ya ukumbi uliopambwa na maputo ya rangi tofauti kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu wakipata maarifa kutoka kwa mtu aliyesimama mbele yao.

Kundi dogo la vijana wa jinsia ya kiume, walioketi kwa utulivu ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, huku mmoja wao akiwa ameshika simu na kutumia kuwaelekeza wenzao.

Ndani ya darasa la kutoa elimu isiyo rasmi kwa watu wazima ila itakayo wasaidia kutatua changamoto zao, kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wameketi kwa utulivu.

Katika sehemu ya chumba kinachotumika kama sehemu ya kujisomea kuna kundi la wanafunzi, watu wazima na mwalimu mmoja anayepita na kuwafundisha ili kuelimisha.

Wanafunzi wawili wanawake kwa furaha kubwa wanafurahia, baada ya kufundishwa jinsi ya kutumia kompyuta mpakato na mwalimu aliyesimama pembeni yao.

Katika sehemu ya wazi inayopatikana nje, kuna kundi la wanafunzi wakubwa kwa watoto na mwalimu aliyesimama akiwa anaelekeza jinsi ya kutengeneza samani mbalimbali za mbao.

Mwanamama mmoja aliyebeba mtoto mgongoni kwa kutumia kanga, akiwa anajifunza kusoma maneno mbalimbali yaliyoandikwa kwa kalamu ya bluu kwenye ubao mweupe.

Binti mmoja mwanafunzi alievalia nguo nyekundu ameketi kwa utulivu katika chumba cha darasa, huku mbele yake kukiwa na madaftari na vitabu vilivyopangwa.

Katika sehemu ya shamba kuna wanafunzi watu wazima, waliosimama kwa makini wanamsikiliza, mwana mama ambaye ni mwalimu wao anaewafundisha jinsi ya kuongeza kilimo katika mashamba yao.

Vijana wanne wanafunzi wakiwa wanasoma kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia mashine za kisasa zilizopo juu ya meza.

Ndani ya darasa lililojengwa vizuri kwa tofali za kuchoma zenye rangi nyekundu, kuna wanafunzi, watu wazima kwa vijana wadogo, wakiwa wanafundishwa na walimu wawili waliosimama mbele yao.

Ndani ya darasa kuna wana mama na binti mmoja mdogo. Wameketi juu ya viti vya plastiki, wakiwa wana elimishana juu ya mambo waliyofundishwa kwenye ubao mweusi uliopo nyuma yao.

Katika sehemu ya chumba kuna kundi la watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wa rika tofauti, walioketi kwenye viti vya plastiki wakifundishana na kuelezana mambo mbalimbali.

Ndani ya chumba kilichopo wazi kuna kundi dogo la wanafunzi watu wazima walioketi juu ya viti vya plastiki; wakiwa wanaelimishana ili kuongezeana uwezo.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, mwalimu wa jinsia ya kiume anawafundisha watu wazima wawili walioketi mbele kabisa ya darasa, juu ya madawati ya mbao.

Mwanamama mmoja wa jamii ya kimasai anayejifunza kusoma na kuandika maneno yaliyoandikwa kwenye ubao mweusi kwa kutumia chaki zenye rangi nyeupe.

Ndani ya darasa au ukumbi unaotumika kwa ajili ya kujifunzia kwa watu wazima na vijana wadogo, makundi mawili ya wanafunzi yameketi yakiwa yamejadiliana mambo mbalimbali.

Katika sehemu ya darasa kuna watu watatu, huku mmoja wao wa jinsia ya kiume akiwa anawaelekeza jinsi ya kitumia kompyuta iliyoko juu ya meza.

Vijana wanne wamesimama katika sehemu ya wazi wakiwa wanajifunza kwa vitendo, jinsi ya kutengeneza vitu mbalimbali vilivyopo juu ya meza kwa kutumia mashine za kisasa.

Kijana mmoja wa jinsia ya kiume amesimama, akipata picha ya pamoja na mwalimu wake anayemkabidhi cheti cha karatasi cha kuhitimu masomo yake.

Ndani ya darasa lenye mwanga, kuna wanafunzi watu wazima wameketi juu ya viti vya kisasa, wakiwa wanasoma ili kunoa uelewa wao.

Katika darasa linalotumika kuhifadhia na kujifunzia kompyuta, wanafunzi wachache watu wazima wa jinsia ya kike wameketi kwa utulivu, huku mwalimu akiwa anapita na kuwaelekeza.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu kuna wakina mama wanne, mmoja akiwa amesimama mbele yao akiwafundisha kusoma maneno yaliyoandikwa kwenye ubao mweusi na kutumia chaki nyeupe.

Ndani ya darasa dago lenye mwanga wa kutosha kuna watu wazima wa rika tofauti, na jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi kwa utulivu wakijadiliana mambo mbalimbali wanayosoma.

Ndani ya darasa kadogo linalotumika kufundisha watu wazima na vijana jinsi ya kutumia kompyuta kuna kundi la wanafunzi akiwepo mdada wanaojifunza kutumia programu.

Kundi la watu wazima wameketi kwa mstari, ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na mwalimu ambaye yupo mbele yao.

Mwanamke mmoja wa umri wa makamo, akiwa kaketi kwa utulivu ndani ya darasa kwa majivuno mkononi mwake, kashikilia cheti cha kuhitimu kilichochapishwa vizuri.

Ndani ya darasa dogo, liliochakaa kuta zake ila ni safi, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewaelimisha, akisimama mbele yao.

Katika sehemu ya chumba kidogo kuna watu wazima wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.

Mwanamke mmoja akiwa ameketi katika sehemu ya wazi, juu ya dawati la mbao kuna kitabu, ambacho kina picha na kina mwelekeza juu ya kusoma maneno mbalimbali.

Kina mama walio bebelea watoto wao wameketi katika hema wakiwa wanasikiliza kwa makini mwanamama mmoja ambae ni mtaalam wa afya, akiwaelimisha jinsi ya kulea watoto wao

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la walimu na wanafunzi wote wakiwa watu wazima na mmoja wao amesimama kana kwamba kuna maelezo anayowapa.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la vijana walioketi kwa utulivu. Wanapata elimu kutoka kwa mwalimu mtu mzima kiasi, anayewafundisha.

Ndani ya darasa kuna wanafunzi watatu wameketi kwa utulivu kwa jinsia ya kiume wakiwa wanapokea maelekezo kutoka kwa mwalimu wao aliyesimama katikati.

Ndani ya sehemu ya chumba kinachotumika kama darasa, kuna wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume, mmoja wao akiwa anaandika kwenye ubao mweupe na mwengine kwenye karatasi aliyoishikilia mkononi.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama akitoa elimu kwa watu wazima hao.

Katika sehemu ya chumba Kuna vijana wanne wakiwa wanajadiliana kutokana na picha ya karatasi iliyobandikwa mbele yao juu ya ukuta.

Kundi la watu wazima wanawake, wameketi kwa utulivu wakiwa wanaelimishwa jinsi ya kusoma na kuandika na mwalimu aliyepo mbele yao, wakitumia pia vitabu.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la wanafunzi waliovaa fulana saresare wameketi kwa utulivu wakiwa wanasikiliza kile ambacho mwalimu anafundisha.

Mwalimu wa jinsia ya kiume, amesimama mbele ya mbao, huku mkononi ameshikilia kifaa cha kusinia mpira kuwa makaratasi akipenda kuwafundisha wanafunzi wake.

Mwanamke mmoja mwanafunzi mtu mzima, akiwa ameketi kwa ukimya mkubwa anaandika vitu mbalimbali, kwenye daftari lake kwa kutumia panseli aliyoishika mkononi.

Katika ukumbi mkubwa, unaotumika kama sehemu ya kujisomea kwa watu wazima, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu juu ya viti vya plastiki, wakiwa wanajadiliana na kuelimishana.

Ndani ya darasa lenye kuta zilizochakaa, kuna kundi dogo la wanafunzi, watu wazima kwa watoto walioketi kwa utulivu, wakisubiri mwalimu aingie ili kuanza kuwaelekeza.

Katika sehemu inayotumika na mafundi cherehani kushonea nguo, fundi mmoja anawaelekeza wenzake watatu jinsi ya kutumia vifaa mbalimbali vya kushonea nguo.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakiwa wanajisomea vitabu vilivyopo juu ya meza ili kukuza na kuongeza maarifa na uelewa wao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga nipo kuna kundi kubwa la watu wazima hualika tofauti walioketi huku mwanafunzi mmoja akiwa amenyoosha mkono.

Ndani ya darasa dogo kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu, watu wazima kwa vijana wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama ukutani.

Ndani ya ukumbi kuna kundi la wanafunzi watu wazima walio kèti kwa utulivu pembezoni mwa meza iliyonyooka, wakiwa wanajadiliana na kuelemishana ili kuongeza uwezo na uelewa.

Ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha kuna kundi la watu wazima wengine wakiwa wameketi, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali na kuelimishana, ili kuongezeana uwezo.

Ndani ya chumba hiki chenye mwanga wa kutosha, kuna kundi la wanafunzi watu wazima wa rika tofauti la jinsia kike na kiume. Wengine wamesimama na wengine wakiwa wameketi.

Katika shamba lenye mimea ya rangi ya kijani kibichi kuna mkulima mmoja mwalimu akiwaelekeza wakulima wengine watu wazima na kuwaelimisha jinsi ya kupanda mazao na kuyaongeza kwa wingi.

Ndani ya chumba kinachotumika kwa kujifunza kompyuta kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu wakiwa wanatumia na kujifunza kompyuta.

Mwalimu mmoja seremala akiwa ametoa elimu isiyo rasmi, kwa wanafunzi na watoto, jinsi ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya mbao vitakavyowasaidia kupata ajira.

Kina mama walio keti huku wamebebelea watoto wao wapo ndani ya hema, wakiwa wanamsikiliza mtaalamu wa jinsia ya kike wa afya ya mzazi na mtoto anaewaelimisha.

Ndani ya darasa linalohusika na kutoa elimu kwa watu wazima, kuna kundi la watu wameketi kwa utulivu, vijana kwa watu wazima wakiwa wanasikiliza wanachofundishwa na mwalimu mbele yao.

Ndani ya chumba ambapo kimepakwa rangi nzuri za kuvutia, kuna wanafunzi watatu vijana, wakiwa wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta zilizopo mbele yao.

Ndani ya darasa, kuna kundi la watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanajisomea, huku wakisubiri mwalimu aingie ili aweze kuwafundisha.

Katika sehemu ya chumba, kuna watu watatu, wawili wa jinsia ya kiume na mmoja wa jinsia ya kike, anayewaelekeza wenzake na kuwaelimisha juu ya kifaa alichokishikilia mkononi.

Ndani ya chumba kinachotumika kama darasa, kuna kundi la wanafunzi wawili na mwalimu mmoja, wanaomsikiliza akiwa anaandika mambo mbalimbali kwenye karatasi jeupe.

Ndani ya darasa dogo kuna wakina mama wenye umri mkubwa kiasi walioketi kwa utulivu wakiwa wanafundishwa jinsi ya kusoma na kuandika vitu mbalimbali.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga utokanao na taa kuna kundi la watu wazima walioketi wakiwa wanajadiliana ili kuimarisha uelewa na uwezo katika masomo.

Katika sehemu ya wazi iliyoezekwa kwa bati, kuna kundi kubwa la wanafunzi, vijana na watu wazima. Wameketi juu ya madawati yao kila mmoja akiwa anajisomea.

Katika sehemu ya chumba kidogo kinachotumika kwa ajili ya kufundishia wanafunzi kompyuta, kuna vijana walioketi kwa utulivu wakipokea elimu hii, ili kuweza kukuza haya maarifa.

Ndani ya darasa lenye madawati ya kisasa kuna kundi la watu wa zima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume wakiwa wanajisomea kabla mwalimu hajaingia na kuendeleza.

Kundi la wanafunzi waliosimama mbele wamevalia majoho, kwa furaha wanahitimu masomo yao na kukabidhiwa cheti na mwalimu aliyesimama kwani wamewekeza bidii zao.

Ndani ya chumba kinachotumika na mafundi cherehani kushonea nguo, kuna kundi la wanawake wanne wanaowafundisha wenzao jinsi ya kukata vitambaa na kushona.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, kuna wanafunzi walioketi kwa utulivu akiwemo mwanadada mmoja akiwa anasoma kwa bidii na kuorodhesha katika karatasi.

Ndani ya chumba kinachotumika kama sehemu ya kujadiliana, kuna kundi dogo la wanafunzi watu wazima waliovua barakoa zao wajinsia ya kike wakiwa wnasikilizana.

Ndani ya darasa kuna wakina mama na binti moja, wanaoelimishana juu ya mambo mbalimbali, wameketi mbele ya ubao mweusi walioandikwa vizuri kwa chaki nyeupe.

Ndani ya chumba cha madarasa, kuna wanawake, watu wazima kwa vijana, walioketi kwa utulivu, wakiwa wanashirikiana kuelimishana juu ya mambo waliotoka kujifunza.

Mtu mzima mmoja wa jinsia ya kiume ameketi kwa utulivu sana ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu mbalimbali juu ya rafu za mbao akiwa anajisomea ili kukuza uwezo wake.

Katika sehemu ya darasa ambapo wanafunzi wameketi kwa duara, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ya masomo ili kuelimishana.

Ndani ya darasa dogo lililopakwa rangi ya kijani, kuna kundi la watu wazima wa rika tofauti na jinsia ya kike na kiume, walioketi kwa utulivu na kwa bidii wanamsikiliza mwalimu aliyesimama mbele.

Katika ukumbi wa wazi wenye madirisha makubwa sana, kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi watu wazima kwa vijana, wakiwa wameketi kwa utulivu kwa kujisomea wengine kwa madaftari na wengine kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa lenye mwanga hafifu kuna wanafunzi watu wazima kwa utulivu mkubwa na umakini wanatumia kalamu za wino kuandika mambo mbalimbali juu ya makaratasi.

Kundi kubwa la wanafunzi wameketi katika sehemu ya wazi yenye miti mirefu na kivuli wakiwa wanasikiliza kwa makini anacho fundisha na kuelimisha mtu aliyepo katikati yao.

Wanafunzi watatu wakiwa na shauku ya kujifunza jinsi gani program za kompyuta mpakato inavyofanya kazi. Wakijifunza kwa vitendo.

Ndani ya ukumbi unaotumika kama darasa la kuwafundishia wanafunzi kutumia kompyuta, kuna vijana na watu wazima walioketi wakiwa wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama katikati yao.

Kundi dogo la wanafunzi watu wazima wameketi pembezoni mwa shamba la mahindi, wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao jinsi ya kilimo kinavyofanya kazi.

Kundi la watu wameketi mbembezoni mwa shamba la mahindi, wakiwa wanafundishwa na mwalimu ambaye ni mkulima jinsi ya kilimo kinavyofanya kazi nakuongezeka mazao.

Ndani ya darasa dogo; kuna mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele ya wanafunzi wake, watu wazima na kuwapatia elimu kwa kutumia sauti na vitabu vilivyopo juu ya madawati yao.

Ndani ya darasa kuna kundi la watu wazima waliovalia miwani na mwingine ameketi tuu, wakifundishana jinsi ya kutumia kompyuta zilizoko mezani.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga wa kutosha. Kuna kundi la wanafunzi walioketi kwa utulivu na wengine wamesimama, wakijisomea jambo ambalo wanaloliona kwenye kompyuta mpakato iliyopo mbele yao.

Ndani ya darasa, kuna wanafunzi watu wazima waliovalia fulana za rangi nyeupe, wameketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kile ambacho wanafundishwa na mwalimu aliyepo mbele.

Ndani ya darasa dogo kuna mwanamke mmoja mtu mzima, anayeandika namba au ubaoni baada ya kufundishwa na mwalimu aliyesimama pembeni yake.

Wanafunzi wawili wanawake kwa furaha kubwa, wakiwa wamejifunza jinsi ya kutumia kompyuta mpakato iliyopo mbele yao, kwa usimamizi na msaada wa mwalimu aliyesimama pembeni.

Katika darasa lililopangwa madawati ya kisasa, kuna kundi la wanafunzi wakubwa na wadogo walioketi kwa utulivu wakiwa wanajisomea na kuandika mambo mbalimbali.

Ndani ya darasa kuna kundi la vijana na watu wazima walioketi kwa furaha, huku mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike akiwa amenyoosha mkono wa upande wa kushoto.

Ndani ya darasa hili, kuna wanafunzi vijana wa jinsia ya kike na kiume, wameketi kwa utulivu wakiwa wanachora vitu mbalimbali juu ya makaratasi.

Ndani ya ukumbi kuna wanafunzi watu wazima wawili wakiwa wameinama, wakiandaa kazi yao waliyoandika juu ya karatasi nyeupe iliyopo chini.

Ndani ya darasa kuna watu wazima walioketi kwa utulivu, wakiwa wanasikiliza kwa furaha wanachofundishwa na mwalimu. Huku mwanamke mmoja akiwa amenyoosha mkono.

Mtu mzima mmoja ameketi kwa utulivu sana na ukimya ndani ya maktaba iliyopangwa vitabu vizuri juu ya rafu akiwa anajisomea.

Ndani ya chumba kidogo chenye mwanga wa kutosha, kuna watu wazima na vijana wakiwa wanafundishana vitu kadha wa kadha huku mmoja akiwa amesimama kutoa maelezo.

Kundi la watu wazima walioketi pembezoni mwa makazi ya watu juu ya mkeka, wametulia kwa utulivu wakiwa wanamsikiliza, mwalimu wa jinsia ya kike aliyesimama mbele yao.